Mwanaume mmoja na wasichana wawili wana tabasamu na kujadiliana kuhusu jambo fulani na wameketi mezani .Inaonekana wanafanya utafiti juu ya kitu kwenye kompyuta ya mkononi na wakijadili pamoja.

Msichana ambaye amevaa pwani ya machungwa ameketi mezani. Inaonekana kua anafanya utafiti kuhusu kitu kwenye kompyuta yake mkononi, ambacho humsaidia kujifunza mtandaoni anapofanya tafiti hizo.

Wanaume wawili wameketi mezani na kujadili jambo muhimu. Wana kompyuta ya mkononi mbele yao na mmoja wao anaandika matokeo yoyote walioyapata katika utafiti wao.

Mwanaume mwenye shati la chungwa ameketi mezani, ana kompyuta ya mkononi mbele yake na pia anaandika kwenye kitabu chake. Ni kama anafanya utafiti juu ya kitu ambacho hakijui.

Jukwaa la kujifunza la digitali ni neno la kawaida kwa majukwaa kwa kujifunza mtandaoni. Kujifunza mtandaoni huruhusu wanafunzi kusoma kwa kasi na ratiba yao wenyewe. Inaweza kua nafuu zaidi kuliko elimu ya jadi.

Tunaweza kuona simu mahiri inayoonyeshwa kwenye majukwaa ya skrini kwa ajili ya kujifunza mtandaoni, mafunzo ya kidijitali na majukwaa ya kujifunzia kielektroniki yanarejelea mazingira pepe ambayo huwezesha uzoefu wa kujifunza mtandaoni, mifumo hii hutumia teknolojia za kidijitali na intaneti kutoa maudhui ya kielimu, mawasiliano na tathmini, kuruhusu wanafunzi kupata nyenzo kutoka popote.

Unaweza kuona mwanafunzi katika darasa la mtandaoni. Anatumia vifaa vya kidijitali kujifunza. Mifumo ya kidijitali na ya kujifunzia kielektroniki ni mifumo inayotegemea wavuti unayowezesha kujifunza mtandaoni. Yanatoa mazingira ya kawaida ya kupata rasilimali za elimu, kusimamia kozi na kusaidia shughuli mbalimbali za kujifunza.

Naona hii ni seti ya mafunzo ya mtandaoni ambapo mwalimu anafundisha kupitia kifaa cha kidijitali. Mwanafunzi ana vifaa kamili vya kujifunza kama vile: daftari, penseli na kalamu. Kwenye meza kuna kishikilia kalamu, simu na faili.

Vitanda vinne viko kwenye chumba na vote vina mashuka ya samawati na poronya. Vitanda kimetandikwa vizuri pia kuna viatu za samawati chini. Vitanda hivi kwa kawaida hupatikana katika mabweni ya shule kwa ajili ya wanafunzi.

Hii ni ndani ya maktaba, Kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu. Pia kuna madawati na viti ya watu kukaa na kusoma na pia kufanya utafiti upya. Hapa ni mahali ambapo watu wanaweza kuja kusoma vitabu mbalimbali kutoka kwa waandishi tofauti ili kupata maarifa.

Hii ni ndani ya bweni, wanafunzi huwa wanakuja kulala hapa baada ya kusoma siku nzima darasani. Vifaa hivi husaidia wanafunzi kupata mapumziko madhubuti ili kurejesha nguvu zao.

Hii ni ndani ya maabara ya tarakilishi ambapo watoto wanaweza kuja kusoma au kufanya utafiti. Maabara ya tarakilishi ni nafasi iliyotengwa ambayo mara nyingi hupatikana katika taasisi za elimu wa maktaba ambayo ina kompyuta nyingi za kutumiwa na wanafunzi au wafanyikazi.

Hii inaonekana kama ndani ya bweni la wanafunzi. Kuna vitanda mbalimbali ambavyo vimetandikwa vizuri. Shuka ziko katika rangi moja na blanketi ziko katika rangi tofauti lakini zimekunjwa vizuri na kuwekwa mwisho wa kitanda. Hapa ni mahali ambapo wanafunzi huja na kulala baada ya kua darasani siku nzima.

Naweza kuona watoto uwanjani wakicheza wao kwa wao. Miundombinu na vifaa vya elimu vinajumuisha majengo na rasilimali muhimu kwa ajili ya kujifunza. Hii ni pamoja na madarasa, maktaba, maabara na nafasi zingine zinazo saidia shughuli za ufundishaji na ujifunzaji.

Hii ni ndani ya maktaba. Watoto huingia na kufanya kazi za nyumbani au hata kusoma kila wapatapo muda. Miundo mbinu ya elimu inajumuisha nafasi halisi, rasilimali na mifumo inayohitajika kusaidia ufundishaji na ujifunzaji. Hii ni pamoja na madarasa, maktaba, maabara, vifaa vya michezo na maeneo mengine muhimu.

Hii ni ndani ya maabara ya sayansi ambapo watoto wanaweza kuja na kufanya majaribio ya kisayansi. Maabara ya sayansi ni nafasi maalum, chumba au jengo lililo na zanaa au nyenzo za kufanya majaribio ya kisayansi, utafiti na elimu.

Tunaeza kuona wanafunzi wameketi kwenye mahabara ya tarakilishi wakitumia tarakilishi . Vifaa hivi vimesaidia wanafunzi kufanya utafiti upya juu ya mada fulani au hata kujifunza kuhusu mambo mapya kupitia mtandao.

Hii ni ndani ya darasa kubwa. Ina viti na madawati mengi kwa ajili ya wanafunzi kuja na kuketi. Hizi ni vifaa vinavyojumuisha majengo halisi na rasili mali zinazohitajika kusaidia ujifunzaji na ufundishaji.

Hii ni ndani ya maktaba ambapo watoto wanaweza kuja na kusoma au kufanya utafiti. Nyenzo za elimu ni miundombinu hujumuisha miundo na nyenzo zinazohitajika kusaidia ufundishaji na ujifunzaji.

Hii ni maktaba ambapo wanafunzi huja kusoma au kufanya tathmini zao, kuna wanafunzi ambao wako kwenye kikundi cha majadiliano na vitabu kwenye meza zao. Nyuma yao naweza kuona rafu za rangi ya samawati ambazo zimerundikwa na aina mbalimbali za vitabu. Wanafunzi wanaonekna makini katika kile wanachofanya.

Msichana aliyevaa miwani anatabasamu na mikono yake iko juu anapocheza na vitalu vya maumbo, size na rangi tofauti. Baadhi ya vitalu vimepangwa ili kuunda mnara mrefu.

Naweza kuona watoto wawili na mwalimu. Mwalimu anaonekana anamfundisha mtoto aliye kwenye kiti cha magurudumu jinsi ya kupiga guitar . Elimu yenye mahitaji maalum inahusisha kurekebisha, ufundishaji na ujifunzaji ilikukidhi tofauti za watu binafsi, ulemavu na pia mahitaji maalum. Hii ni pamoja na kutoa usaidizi maalum, nyenzo zilizorekebishwa na mazingira yanayofikia ili, kuhakikisha kuwa wanafunzi wote wanaweza kushiriki na kufaulu.

Naweza kuona mwanaume ambaye anatumia tarakilishi. Maitaji maalum urejelea watu wanaoitajiusaidizi kutokana na ulemavu ambao unaweza kuwa wa kiafya, kiakili au kisaikolojia. Hii inaweza kujumuisha hali mbalimbali kama vile ulemavu wa kujifunza, ulemavu wa kuona au kusikia, mapungufu ya mwili na ulemavu wa ukuaji.

Naona wanaume wawili wameketi. Mwanaume mmoja anaonekana kwamba ana mahitaji maalum na mwingine anamfundisha kwa kutumia kifaa cha kidijitali. Inaonekana mwanamume huyo anafunzwa mengi kwa sababu anatabasamu.

Unaweza kuona mvulana ambaye ana mahitaji maalum. Kijana anainua mikono yake miwili huku akitabasamu. Kuna kitabu cha njano mbele ya mvulana, na mwalimu amekishikilia. Pia kuna twiga na mti mbele ya mvulana.

Naweza kuona mtu anayefundishwa jinsi ya kuchora picha. Mwanaume huyo anaonekana ni mtu mwenye mahitaji maalum. Kuna mwalimu mmoja anamshika mkono kumwonesha jinsi ya kusongeza brashi wakati wa kupaka rangi. Na kuna mwingine amemshikia rangi hizo.

Huyu ni mtoto anayeandika kwenye karatasi kwa kutumia penseli. Mtoto huyo anaonekana kana kwamba ana mahitaji maalum ambayo yamesababisha mahitaji fulani ya kielimu yanayotokana na ulemavu wa mwili au kiakili.

Ninaona wasichana wawili wakikanda unga. Msichana mmoja anaonekana ana mahitaji maalum. Mahitaji maalum hurejelea watu wanaohitaji usaidizi kutokana na ulemavu ambao unaweza kuwa wa kiafya, kiakili au kisaikolojia.

Namuona mama na mtoto wake wakicheza pamoja wakitabasamu. Mvulana amevaa shati la samawati na mistari ya samawati yenye giza nyekundu na nyeupe. Shanga katika seti ya kucheza inazunguka ambayo inachukua hisia za mtoto. Mtoto huyu anaonekana ana ugonjwa wa kupungua.